Sehemu ya chini katika jengo la ghorofa, ikiwa imeegeshewa magari ya aina mbalimbali na ambayo yanatumiwa na duka la kuuzia bidhaa hizo za magari, huku yakiwa tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu ya nje katika duka linalouza magari ya aina tofauti tofauti, ikiwa imewekewa na kuegeshewa magari hayo, huku gari moja likiwa wazi tayari kwa ajili ya kutazamwa na wateja.

Mteja wa bidhaa ya maziwa, akiwa amesimama katika dirisha la duka panapouzwa bidhaa hiyo, huku akipatiwa huduma kutoka kwa mfanyabishara wa duka hilo.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje ,katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa. Ikiwa imekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili ,moja ya kukingia maziwa na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya ukutani katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za kuhifadhia na kuuzia maziwa, ikiwa kumepangiliwa bidhaa hizo, ambazo ni mashine pamoja na majokofu, huku vikisuburi kununuliwa.

Sehemu ya nje katika duka linaloshughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, ikiwa imewekewa jokofu dogo lililopangiliwa bidhaa hizo, na pembeni kuna wafanyakazi wa duka hilo wakipeana maelekezo mbalimbali.

Sehemu ya duka, linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya ndani katika duka linalouza bidhaa mbalimbali, ikiwa imewekewe mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia, na nyingine yakuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Eneo la ndani sehemu panapouzwa bidhaa tofauti tofauti, ikiwa pamewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku pembeni yake kuna mashelfu ya wazi yaliyopangiliwa bidhaa nyingine zinazosubiri wateja.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imechorwa maneno makubwa yanayoonyesha jina ya duka hilo, na ndani yake kuna mashine zinazotumika kuuzia bidhaa hiyo ya maziwa, zenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku zikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje katika duka, ikiwa imewekewa bango kubwa kwa juu linaloonyesha jina la duka hilo, ambalo linauza bidhaa ya maziwa na ndani yake kuna majokofu mawili yaliyowekewa bidhaa hiyo ili isiweze kuharibika.

Sehemu ya ndani katika duka linalo jishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa. Ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili moja ya kuwekea pesa na nyingine ya kumiminia, huku ikisubiri kuhudimia wateja.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo, yenye pande mbili moja ya kukengea na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja

Sehemu ya nje katika eneo panapotengenezewa samani za aina tofautitofauti zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, wakiwa mafundi seremala wanaendelea na kazi ya ufundi huku bidhaa zingine zikiwa tayari kwa kununuliwa.

Sehemu ya nje katika duka linalouza samani za aina tofautitofauti zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imewekewa meza pamoja na vistuli huku zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na utengenezaji pamoja na uuzaji wa thamani za aina mbalimbali, zinazotumika majumbani pamoja na maofisini. Ikiwa imewekewa meza pamoja na vyake huku vikisubiri kununuliwa.

Sehemu ya nje katika duka linalouza samani za aina tofautitofauti, zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imewekewa makochi pamoja na mito, ambavyo viko tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya ndani katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, ikiwa imewekewa kitanda chenye pande mbili juu na chini na pembeni yake kuna ngazi huku kikisubiri kununuliwa.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, ikiwa imepangiliwa makochi pamoja na mito yaliyokwisha kutengenezwa tayari huku yakisubiri kununuliwa na wateja.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imewekewa meza pamoja na viti ambavyo viko tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya ndani katika duka linalouza thamani za aina tofautitofauti zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa amewekewa makochi na nyuma yake kuna vitanda ambavyo viko tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya nje katika karakana inayotumika kutengenezea samani za aina mbalimbali, ikiwa imewekewa makochi yaliyokwisha kamilika kutengenezwa huku yakisubiri wateja.

Sehemu ya nje katika duka panapouzwa samani za aina mbalimbali, ikiwa imewekewa viti pamoja na meza ambavyo vipo tayari kwa ajili ya kuuzwa na pembeni yake kuna barabara ya rami inayoruhusu magari na watembea kwa miguu kupita.

Sehemu ya nje katika duka linaloshughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, zinazotumika majumbani pamoja na maofisini ikiwa imewekewa kitanda chenye godoro kilichopakwa na kunakishiwa kwa rangi nyeupe huku kikisubiri kununuliwa.

Mafundi seremala wakiwa katika nyumba maalumu inayotumika kwa kutengenezea samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, huku wakiendelea na ufundi na wanafunzi wakiwatazama kwa umakini.

Wafanyabiashara wakiwa katika eneo, walipopanga bidhaa wanazouza, huku wakiendelea kuhudumia wateja ndani ya soko panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti.

Wafanyabiashara wakiwa katika eneo walipopanga bidhaa wanazouza ambazo ni matunda. Huku wakisubiri kuhudumia wateja katika eneo la soko linapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti.

Sehemu ya duka ikiwa imetundikwa bidhaa ambazo ni mabegi ya aina mbalimbali makubwa na madogo, huku wateja wakiendelea kutizama na kuchagua kwa ajili ya kununua.

Mfanyabiashara akiwa katika eneo la soko, alipopanga bidhaa anazouza ambazo ni matunda ya aina mbalimbali, huku akiwahudumia wateja wake ndani ya soko panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa vyuma maalumu ambavyo vimening'iniziwa nguo za kiume, huku pembeni yake kuna meza zilizowekewa mashati yanayosubiri kununuliwa.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa masharti ya kiume juu ya mashefu, huku pembeni yake kuna suruali zimeninginizwa zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa, ambazo ziko katika punguzo la asilimia hamsini na tano.

Sehemu ya ndani katika duka kubwa ikiwa imewekewa samani za aina mbalimbali ambazo ni viti pamoja na vistuli. Huku pembeni yake kuna bidhaa za aina tofautitofauti na wateja wakionekana kutizama na kuchagua kwa ajili ya kununua.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa mashelfu ya wazi yaliyoning'inizwa viatu mbalimbali vya watoto, huku vikisubiri kununuliwa na pembeni yake kuna viatu vya watu wazima.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa mashelfu, yaliyopangiliwa bidhaa za aina mbalimbali, huku wateja wakiwa wanazunguka na kutazama bidhaa hizo kwa ajili ya kununua.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa mashelfu, ambayo yamepangiliwa bidhaa za aina tofauti tofauti ndani yake, huku zikisubiri kununuliwa na wateja.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa mashelfu marefu ya wazi, huku ndani yake yamepangiliwa vizuri na kwa ustadi mkubwa bidhaa za aina tofautitofauti zinazosubiri kununuliwa na wateja.